Hapa ni eneo ambalo limefurika maji, hapa twaona waendeshaji baiskeli wakiwa wamebeba abiria na mizigo. Mtu mmoja anaonekana akiwa na pikipiki na gari linaonekana nyuma pia likipitia maji hayo.

Vipengele vinavyo onekana kama ni vya uchawi vimewekwa juu ya kitambaa kilichotangazwa ardhini. Pia kuna manyoya na miguu yenye vumbi iliyo katika viatu vya wazi pembeni ya mandhari haya. Twaona pia mayai yaliyo wekwa sakafuni, mashada ya magome na vikapu vyenye mikeka ya nyasi pamoja na vingine ardhini.

Walimu wawili wa kike wanaonekana kuwa wakifunza afya ya uzazi. Mmoja amesimama, mwingine ameketi mbele ya ubao katika darasa, ameshikilia chupi iliyowekwa pedi kwa madhumuni ya elimu. Pia kuna wanafunzi darasani.

Hawa ni kundi la nzige wakijazana juu ya mmea wa mahindi. Nzige hao wana rangi ya kawia iliyo na kijivujivu chekundu na wanaonekana kushambulia mmea huo maalum kwa ajili ya chakula.

Hapa kuna mandhari nzuri ya eneo lililoathiriwa na mafuriko wa samawati na mawingu machache yakitofautiana na maji ya mafuriko ya rangi ya kahawa. Mashua zinazopeperusha watu zinaonekana na kwa mbali kuna makazi pamoja na mimea ya migomba ya kijani inayoonekana.

Hapa ni seti nne za dawa za maelekezo ya daktari zikiwa ndani ya chupa zao. Baadhi ya tembe zikiwa zimewekwa juu ya vifuniko. Tembe hizi ni za rangi nyeupe na nyekundu na zinaonekana kuwa dawa za mgonjwa.

Hapa kuna kifungashio cha virutubisho vya tembe za chuma, na chupa ya pembe hizo zikiwa kando kwa kando. Vyote vimeandikwa na chapa ya rangi nyeupe na nyekundu, tembe mbili za rangi nyeusi pia zinaonekana.

Hapa ni eneo la jengo lililoporomoka, ambapo twaona wakaazi, polisi na wahudumu wa dharura wapo kwenye tukio. Kuna vifusi na watu wanaonekana kuwa katika shughuli za uokoaji, na kuna majengo ya makaazi yanaonekana hapo nyuma.

Hapa ni kikao cha uhamasishaji cha jamii kinachohusisha wanawake waliovaa leso za rangi mbalimbali katika uwanja ulio wazi. Baadhi ya wanawake hao wameketi juu ya nyasi huku mmoja wa mwanadada akiwa amesimama akiwazungumzia. Kwa nyuma kuna mandhari nzuri ya milima.